Ndege wawili wakiwa wamesimama ardhini, kati ya mawe na mimea. Ndege hao wana manyoya ya kahawia na meupe yenye madoadoa, miguu ya manjano na alama za kipekee karibu na macho yao. Mazingira yanazungukwa na majani na mimea ya kijani yakionyesha kuwa ni makazi ya asili.

Mfuko mkubwa wa kijani umejaa taka mbalimbali kama karatasi, plastiki na vitu vingine vilivyotupwa. Umekuwa ukining'inia kwenye mizani ili kupima uzito wake. Mazingira ni ya nje na kuna uzio wa nje na nguzo za mbao.

Mtaro mrefu uliochimbwa ardhini ndani ya mtaro kuna kifusi na mabaki ya ujenzi huku muundo wa zege ukionekana katikati ya mtaro. Kushoto kuna wafanyikazi na vifaa vya ujenzi kwa umbali na kulia kuna ukuta wa kuzuia mmomonyoko uliojengwa kwa matofali ya zege.

Makazi ya watu. Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati yaliyooza na zimebana sana. Nyaya za umeme zimewekwa juu ya nguzo za mbao, zikisambaa kote katika makazi hayo. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima yenye miti na uoto wa asili huku anga ikiwa na mawingu mengi.

Dampo kubwa lenye takataka za aina mbalimbali. Watu wachache wanaonekana wakitafuta vitu vya zamani miongoni mwa takataka. Kuna mashine kubwa kwa mbali, zinazosaidia katika usafirishaji au kusukuma taka. Mazingira yanaonekana kuwa machafu sana na yakihatarisha afya ya binadamu na viumbe hai.

Makazi duni yaliyojaa watu. Nyumba zikiwa zimejengwa kwa karibu kwa mabati na mpangilio usio rasmi. Kuna mto mdogo unaopita katikati na watu wanaonekana wakitembea kwenye njia nyembamba na pia kuna mimea ya kijani.

Mandhari ya mtaa wa jiji ambapo magari mawili Sidan ya fedha na SUV nyeusi yameegeshwa mbele ya ukuta ulio pambwa kwa moral yenye rangi ya angavu. Moral hiyo ina michoro ya miundo ya kufikirika na rangi mbalimbali kama zambarau, buluu na njano pamoja na maandishi inayo soma no human is limited .

La usafiri wa umma lililoegeshwa kando ya barabara. Limeandikwa Kileton Sacco na lina maandishi ya G-Mix pamoja na picha za watu kwenye sehemu ya juu ya upande wake. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo huku mmoja akiwa karibu kulipanda. Lina bango linaloorodhesha maeneo yanayohudumiwa kama vile Kiambu Road , Two Rivers .

Mandhari ya mtaa yenye shughuli nyingi ya kibiashara na usafiri. Kuna teksi kadhaa zimeegeshwa kando ya barabara zikiwa na alama za taxi juu yao. Watu wengi wanatembea kwenye njia wanaenda kwa mguu huku maduka yana mabango mbalimbali kama Apple Green, RP College na Zeila yakionekana nyuma.

Kundi la watu wakiwa nje wakizunguka watu wawili waliolala chini na kufunikwa na blanketi. Baadhi ya waliosimama wamevaa sare, mavazi ya kawaida na rasmi, huku wengine wakiwa na glavu na barakoa wakionyesha tahadhari za kiafya.

Makazi ya watu, lenye majengo kadhaa. Mbele kuna ukuta wa mawe na jengo lenye paa la bati. Juu yake kuna matanki makubwa ya maji ya plastiki. Nyuma kuna majengo mengine baadhi yakiwa ya ghorofa na yanaonekana kuwa ni ya biashara au makazi. Pia kuna kreni zinazoashiria shughuli za ujenzi zinazoendelea.